Jengo la ghorofa lenye chumba kidogo ambacho kina mashine ya kisasa inayotoa huduma za kibenki pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja hudumbukiza kadi ya benki, kisha kuandika neno siri, ndipo skrini ya kidigitali itamuonyesha huduma mbalimbali zitolewazo na mashine hiyo.

Mashine mbili za kisasa ambazo zinatumika kutoa huduma za kibenki mda wowote, pasipo kuwa na mhudumu; bali mteja huingiza kadi ya benki kisha kuandika neno siri kupitia katika vitufe vilivyopo, ndipo skrini itamuonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na mashine hiyo.

Jengo kubwa na refu la ghorofa likiwa na madirisha pamoja na milango ya vioo, likiwa limeandikwa "cooperative benki" kwa juu, kumaanisha kuwa huduma za kibenki zinapatikana katika jengo hilo.

Mteja akiwa anakabidhi fedha wa mhudumu wa benki, kupitia katika sehemu ndogo iliyopo chini ya kioo kigumu, ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya usalama wa fedha zinazohifadhiwa katika benki hiyo.

Kijana wa kike akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma za kibenki, pasipokuwa na mhudumu mteja huingia benki, kisha kuandika neno siri kupitia vitufe vilivyopo pembeni ya skrini, ndipo skrini hiyo itakuonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na mashine hiyo.

Kundi la watu wa kike na kiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza wakiwa katika baa ambapo wanacheza mziki, na kunywa vinywaji mbalimbali vya vilevi kukiwa na mwanga hafifu utokana nao na taa zilizofungwa juu za rangi mbalimbali.

Viajana wa kiume wakiwa Katika baa wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na chupa za vilevi mbalimbali ambavyo wanakunywa, kukiwa na muhudumu wakike ambae anawasikiliza ili kujua ni kinywaji gani awaletee.

Kundi la watu wengi wa kike na wa kiume wakiwa wamependeza vizuri ndani ya baa, wengine wakicheza muziki huku wakinywa vinywaji vya vilevi, pia kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu pamoja na urembo unaopendezesha sehemu hiyo.

Eneo la kaunta ya baa kukiwa na meza refu iliyo na maua juu yake. Pia, kukiwa napicha ya ndege iliyochorwa na kuning'iniwa ukutani. pia kuna chupa ambazo zina vilevi mbalimbali, zilizopangwa katika rafu za mbao zingine zikiwa ndani ya majokofu.

Kijana wa kiume ambaye ni mhudumu wa baa akiwa amesimama katika sehemu ya kaunta akichanganya vinywaji mbalimbali na kuweka kwenye kikombe kilichowekwa juu ya meza, pembeni kukiwa na maua ya kupendeza. Pia kuna chupa zingine za vilevi zilizopangwa katika rafu za chuma."

Magari ya aina tofautitofauti yenye rangi nyeupe yakiwa yamepangwa katika mstari kwenye eneo lililo na uwazi la maegesho ya magari; magari hayo yakiwa yanauzwa au kukodishwa.

Sehemu ambapo matengenezo ya gari yanafanyika kukiwa na mitambo mbalimbali, ambayo hutumika kunyanyua gari kufungulia matairi, na vifaa vinginevyo vingi ambavyo vinatumika kwenye matengenezo ya magari.

Magari ya rangi na aina tofauti yakiwa yamejipanga katika mstari iliyonyooka ndani jengo kubwa katika sehemu ya maegesho ya magari, ambapo magari hayo yanauzwa au kukodishwa.

Magari yenye uwezo wa kubeba watu wanne ya rangi ya kijivu, yakiwa katika jengo kubwa sehemu ya maegesho ya magari, nyuma kukiwa na bango la kampuni ya hyundai ambalo limetengeneza magari hayo yakiwa yanauzwa.

Mashine za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na mabomba yanayotiririsha maziwa yaliyopo ndani ya dirisha dogo. Pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika, kuingiza ujazo unaohitaji. Kukiwa na kijana wa kiume aliyebeba jagi lenye maziwa, akimimina kwenye kikombe.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa anapata huduma ya maziwa kutoka kwenye mashine ya kisasa, ambapo anabonyeza vitufe vyenye namba, ili kuingiza kiasi anachohitaji. Kisha bomba huanza kutiririsha maziwa.

Wateja wa kike na wa kiume, wakiwa wamepanga foleni wakipata huduma katika mashine ya kisasa inayouza maziwa ambayo yanatoka katika bomba, pia kuna sehemu ya kuingiza kiasi au ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa akiwa anabonyeza kitufe kwenye namba ili kuandika ujazo anaohitaji, kisha kukinga chupa au chombo katika bomba ambalo lina tiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na Skrini ya kidigitali ambayo inavitufe vyenye namba inayotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukikiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu kwa kuwa lina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mtoto wa kiume akiwa ndani ya duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yaliyohifadhiwa katika madumu, mengine yakiwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu na kupangwa kwenye rafu za chuma.

Kijana wakiume aliyevaa shati la mikono mirefu akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo linalotiririsha maziwa pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo ambalo lina mlango mpana likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe. Hapo nje kukiwa na kijana aliyeleta madumu ya chuma yaliyojaa maziwa, akitumia usafiri wa pikipiki.

Vijana wa kiume wakiwa wameegemea meza refu ya duka, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yaliyohifadhiwa katika makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao ndani ya duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana kukiwa na meza refu, duka hilo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kukiwa na picha imechorwa ya ng'ombe akila majani kwenye meza ya duka hilo.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma ndani kukiwa na meza ambayo ina madumu juu yake, yanaotumika kuhifadhia maziwa ambayo yanauzwa kutoka katika duka hilo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nje ya duka dogo ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma na vioo, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Kijana wa kike akiwa amesimama kwa nje ya dirisha dogo la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa. Akiwa anapokea chupa iliyojaa maziwa kutoka kwa muuzaji wa duka hilo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ikiwa katika kona ya chumba ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika bomba linalotiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, pia kukiwa na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana wa chuma ndani kukiwa na mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo na muhudumu kwa kuwa ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutirirsha maziwa, na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi unachohitaji.

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa amesimama mbele ya mashine inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akikinga kwa kutumia kikombe maziwa yanayotiririka kutoka katika bomba la mashine hiyo.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, likiwa limepakwa rangi ya bluu katika eneo kubwa, ndani kukiwa na meza iliyo na vyombo ambavyo vinatumika kuhifadhia maziwa yanayouzwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba linalotiririsha maziwa, pia kukiwa na vitufe vyenye namba ambazo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe linalofika usawa wa magotini, akiwa amesimama katika mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa duka mbalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa na dirisha dogo, lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa, na skrini ya kijitali yenye namba ambayo hutumika kuandika ujazo unaouhitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuingiza ujazo unaohitaji, pia kukiwa na majokofu yanayohifadhi soda.

Mashine ya kisasa ambayo huwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu. Ikiwa imefunguliwa mlango, ndani kukiwa na chombo cha chuma kinachohufadhi maziwa, pamoja na feni inayozunguka kuleta ubaridi.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na bomba linalotirisisha maziwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mzungu akiwa amesimama katika mlango wa duka, ambalo ndani yake kuna mashine ya kisasa yenye dirisha dogo linalotiririsha maziwa; pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji, pia kuna mayai yanayouzwa ambayo yapo nje ya duka hilo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kibaraza kidogo pembezoni mwa mlango mpana, uliotengenezwa kwa chuma ambapo ndani kuna meza iliyo na vyombo ambavyo vinatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali inadirisha dogo ambalo linabomba linalotiririsha maziwa pamoja na vitufe vya namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ikiwa ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo anaohitaji.

Wateja wakiwa wamebeba madumu ya kuihifadhia maziwa, ambako wanatumia usafiri wa pikipiki kubebeka wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa chuma, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu; kwakuwa ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na skirini ya kidigitali yenye vitufe ambayo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka lenye milango miwili ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, yakiwa yamehifadhiwa katika majokofu ili yapate ubaridi ili isiharibike.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na muuzaji, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, na skrini kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na muhudumu, ikiwa ina bomba linalo tiririsha maziwa pamoja na vitufe vyenye namba, vinavyotumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo lina maduka mbalimbali, duka mojawapo la ghorofa ya chini likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe wa kufugwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa katika kona ya chumba, ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo.

Vijana watatu wakiwa wameketi katika viti vya plastiki kukiwa na meza yenye muundo wa duara ambayo ina jagi pamoja na vikombe vilivyo na maziwa ya mtindi, wakiwa wanakunywa.

Kijana wa kike akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa amebeba ndoo yenye maziwa akimimina katika chombo cha mteja, na kumpatia aliyesimama nje ya duka hilo.

Jengo kubwa ambalo linasehemu yenye uwazi, ambapo kuna vitu mbalimbali vya samani, vimehifadhiwa kwa ajili ya kuuzwa kama vile makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali vikiwa pamoja na mito ya kuegemea meza na vitanda.

Masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vikiwa pamoja na mito yake kwa ajili ya kuegemea, viko ndani ya jengo vikiuzwa.

Fundi seremala akiwa katika eneo la kazi, akiwa anatumia msumeno kukata mbao, ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile meza, kiti, kitanda au kabati.

Vitu mbalimbali vya samani, kama vile meza ndogo yenye muundo wa duara ya kuwekea urembo pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali, vikiwa vimekusanywa ndani ya jengo moja kwa ajili ya kuuzwa.

Mafundi seremala wawili wakiwa katika eneo la kazi ambapo mmoja anafanya vipimo na mwingine anaranda mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile: makabati, viti, meza au kitanda.

Masofa ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi ya kijivu, vikiwa pamoja na mito pia kuna vitanda na magondoro vyote vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa.

Fundi seremala akiwa katika eneo la kufanyia kazi akiwa anaranda mbao ili kutengeneza vitu mbalimbali vya samani kama vile makabati ya kuhifadhia vyombo pamoja na nguo, viti vya kukalia, meza ya kulia chakula pamoja na vitanda vya kulalia.

Jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo lina madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa linauza vitu mbalimbali vya samani kama vile masofa yaliyotengenezwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti pamoja na meza na vitanda.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa kutumia vioo, ambayo unatumika kwa kulia chakula na matumizi mengineyo, ikiwa inauwezo wa kukaliwa na watu sita meza hio ikiwa inauzwa.

Chumba kikubwa, ambacho kina vitu mbalimbali vya samani, kama vile; kabati dogo lenye madroo ya kuhifadhia vitu vidogovidogo, meza kwa ajili ya kulia chakula, na masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vyote hivyo vikiwa vinauzwa.

Vitu vya samani vilivyo kusanywa ndani ya jengo moja vikiwa vinauzwa mfano ni meza za kulia chakula, masofa yaliyo tengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti.

Vitu vya samani ambavyo vinatumika ndani ya nyumba kama vile meza yenye muundo wa duara ikiwa na vyakula mbalimbali pamoja na vinywaji, ambapo ina uwezo wa kukaliwa na watu sita. Pembeni kukiwa na kabati lenye vioo ambalo hutumika kuhifadhia vyombo.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika sofa refu ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vyenye mchanganyiko wa rangi mbalimbali, vikiwa pamoja na mito ya kuegemea, vimetolewa sehemu ya nje iliyo na uwazi kwaajili ya kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyokusanywa ndani ya jengo moja ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula, kabati lililo na madroo, viti vya masofa yenye vitambaa mbalimbali, pamoja na vitanda vyote hivyo vikiwa vinauzwa.

Masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi. Vikiwa pamoja na mito midogo ya kuegemea, na stuli fupi za kuwekea miguu. Vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Hoteli nzuri na ya kisasa ikiwa ni sehemu ya mapokezi yenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, ikiwa na meza refu yenye maua juu yake pembeni kukiwa na makochi ya kukalia wakati unasubiri kupatiwa huduma.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mapokezi ya hoteli nzuri na ya kisasa, akiwa anapewa huduma na muhudumu aliyevaa sare za rangi nyekundu na nyeupe, pia kukiwa na maua yanayopendezesha sehemu hiyo na taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Hoteli ya kisasa iliyo na viti na meza za kulia chakula kukiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vyoo vinavyoongeza mwanga wa kutosha, pia kukiwa na wahudumu waliovaa sare wakiwa wamebeba sahani zenye vyakula.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika hoteli ya kisasa, akiwa anapatiwa huduma ya chakula na mhudumu wa kike, alievaa mavazi rangi nyeupe na nyeusi, akiwa amebeba sahani yenye chakula.

Jengo kubwa la hoteli ya kisasa, ambalo lina makochi au masofa mazuri, ya kukalia, na meza za kulia chakula, pamoja na vinywaji, kukiwa na watu wengi wanaopata huduma mbalimbali.

Mazingira ya gengeni ambapo panauzwa bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya mapishi ya chakula kama vile; nyanya, karoti, vitunguu, ngogwe pamoja na mboga za majani.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu wanaofanya biashara mbalimbali za uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo zinatumika katika uandaaji wa chakula kama vile nyanya, mboga za majani, karoti, vitunguu, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu wanaofanya biashara mbalimbali, wengi wao wakiwa wanauza bidhaa zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile: nyanya, karoti, vitunguu pamoja na matunda ambavyo vimepangwa juu ya meza .

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji na ununuzi wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula, kama vile; ndizi zilizo kwenye mkungu, vitunguu, maboga, mahindi ambaavyo vimepangwa kwa makundi na kutandikwa chini.

Mazingira ya sokoni kukiwana watu wanaofanya shughuli za uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali, ambazo zinatumika katika maandalizi ya vyakula. Kama vile mchele, maharage, mahindi, sukari vilivohifadhiwa kwenye vifurushi vidogo.

Binti wa kike aliyevaa koti la rangi ya kijani akiwa katika mazingira ya soko ambapo anauza matunda mbalimbali, ambapo yamepangwa kwa makundi juu ya meza. Matunda hayo ni kama vile machungwa, ndizi pamoja na mapapai.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi huku mezani kukiwa na bidhaa zinazotumika katika uandaaji wa chakula zikiwa zinauzwa kama vile karoti, vitunguu, nyanya na kadhalika.

Mazingira ya sokoni ambapo kuna watu mbalimbali wanaofanya biashara za uuzaji wa bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile: nyanya, viazi, vitunguu ambavyo vimepangwa katika makundi.

Mazingira ya sokoni ambapo kunauzwa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula kama vile; Michele, Mahindi, Maharage ambayo yamehifadhiwa katika magunia marefu.

Mama aliyevaa kofia kubwa kichwani akiwa ameketi katika mazingira ya soko akiuza bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile mboga za majani, karoti pamoja na michele iliyo katika makarai makubwa.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mkusanyiko wa watu wengi wanaofanya biashara mbalimbali moja wapo ikiwa ni ya uuzaji wa bidhaa zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile nyanya, viazi, pilipili, pamoja na matunda mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akiwa anafanya biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile; machungwa, vitunguu, viazi, pilipili hoho ambazo zimepangwa kwa makundi juu ya meza.

Mdada akiwa katika mazingira ya sokoni, ambapo ananunua nyanya kwa ajili ya kupikia chakula akipewa kupitia kwenye bakuli kati ya nyingi ambazo zimesambazwa juu yameza.

Msichana aliyevaa fulana ya rangi ya bluu akiwa ameketi katika ofisi yake akitazama kompyuta ya mezani iliyopo mbele yake, ofisi hiyo inatoa huduma ya ukopeshwaji wa mikopo.

Huduma mbalimbali zinazopatikana za kifedha kupitia simu ya mkononi, ikiwa kuna ujumbe unaoonyesha kuwa fedha imetolewa kikamilifu kwa kutumia benki ya "EQUITY".

Jengo kubwa la ghorofa ambalo lina madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa ndani ya uzio pamoja na geti la rangi jeupe, ambalo lina bango linaloonyesha kuwa jengo hilo linauzwa au kukodishwa, na namba za mawasiliano zimetolewa.

Jengo la nyumba kubwa ya ghorofa mbili ambayo imepakwa rangi nyeupe ikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa ukuta na geti la rangi nyeusi. Nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mtu ambaye anahitaji kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Vijana wawili wakiwa wanakagua eneo la ndani ya chumba, kilicho na mwanga wakutoshak utokanao na taa zilizopo juu masofa ya kisasa, Pamoja na meza urembo mbalimbali ukiwa umewekwa wa maua Katika ukuta. Nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mtu anayehitaji kufanya makazi ya kuishi.

Nyumba kubwa na nzuri ya ghorofa mbili iliyopakwa rangi nyeupe, ikiwa ndani ya ukuta mrefu na geti la rangi nyeusi. Nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mtu ambaye anahitaji kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Vijana wawili wakike na wakiume wakiwa wa nafanya ukaguzi wa nyumba nzuri na yakisasa, upande wa jikoni ambapo kuna makabati ya kuwekea vyombo, majiko, Meza pamoja na viti. Nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangishwa kwa mtu anayehitaji kufanya kuwa makazi ya kuishi.

Jengo kubwa na zuri la rangi nyeupe la ghorofa mbili likiwa na paa ya rangi nyekundu, jengo hilo likiwa linauzwa au kukodishwa ili kufanywa makazi ya kuishi na mtu atakayehitaji.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake linaa maduka madogo madogo yanayotoa huduma mbalimbali, moja wapo ikiwa ni mgahawa mdogo meza na viti, ambao unatoa huduma ya uuzaji wa chakula na vinywaji.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo, yanayouza bidhaa tofautitofauti mojawapo likiwa linauza nguo za kiume, ikiwa ni makoti ya suti, yaliyoning'inizwa kwenye rafu za chuma pamoja na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka mbalimbali yanayouza bidhaa tofautitofauti. Mojawapo likiwa linauza nguo za kiume ambayo ni mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza. Kukiwa na bango linaloonyesha punguzo la bei hadi kwa asilimia arobaini.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo, linalouza vitu mbalimbali, moja wapo likiwa linauza nguo za kiume, kama vile suruali zilizoning’inizwa kwenye rafu za chuma na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangwa juu ya meza, kukiwa na bango linaloonyesha punguzo la bei hadi asilimia hamsini na tano.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa linauza nguo za wanawake ambayo ni magauni marefu yaliyo ning'inizwa katika nguzo ya chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za unga, za miche, sabuni za kuogea zilizopangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu, ikiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, pamoja na bidhaa zinazouzwa zikiwa katika rafu za chuma; pia kuna sehemu kwa ajili ya kufanyia malipo ya bidhaa utakazonunua.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae ambalo linauza vyakula vya kuoka kama vile: mikate au keki zilizohifadhiwa katika makabati madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo.

Kijana wa kike aliyebeba mkoba begani akiwa katika duka kubwa la kisasa, kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile; nyanya, matango, pilipili hoho pamoja na matunda yaliyopangiliwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, likiwa linauza vinywaji ambavyo ni soda zilizohifadhiwa kwenye chupa na zingine zikiwa katika makopo ya chuma zimepangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa zilizofungwa juu, chini iukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza vitu au vipodozi vinavyotumika na wanawake vikiwa vinapangwa katika rafu za mbao ikiwa ni pamoja na mafuta ya kujipaka, marashi, viatu na kadharika.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu, likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, ambapo huduma mbalimbali zinapatikana kama vile; uuzaji wa mafuta ya kupikia yaliyohifadhiwa katika madumu na kupangwa katika rafu za chuma.